Maandiko haya yanaeleza jinsi vile ugonjwa inasambaa katika dunia. Inatoka kwa mtu mwingine hadi kwa mtu mwingine kutumia mbinu tofauti tofauti, kama vile kukohoa.